Kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kuchunga ng'ombe akiwa ameshikilia kamti yake na pia amevalia mavazi ambayo inaonekana kabisa alikua anachunga ng'ombe. Na pia ng'ombe hawa wamewekwa mahali ambapo panaonekana ni kama wanataka kupewa dawa ama kunyunyuziwa dawa. Wamewekwa mahali flani na pia ng'ombe hao wako wengi wakiwa wamepanga laini .

Hii ni shamba la ndizi ambazo ndizi hizi zinatoshana kabisa . Wamepanda kwa namna ambapo ndizi hizi zinatoshana na pia wame wamewacha katikati ambapo wanaweza palilia vizuri na mtu anaweza tembea vizuri akionaona mandizi bila nini zozote .

Kuna msichana mmoja hapa ambaye amevalia mavazi yake vizuri hili aweze kunyunyizia dawa ng'ombe ambao kuna ng'ombe wengi sana hapa wameekwa vizuri hili waweze wakanyunyuziwa dawa bila wao kusumbua kwa namna yoyote ya kukimbia.

Kuna mama mmoja hapa akiwa amevaa glovu na pia amevaa barakoa yake na kofia na pia amevaa mavazi yake ambazo ni ya kazi, akionekana kabisa yeye ndiye akona maziwa hapa anauza. Watu wanakuja hapa wananunua maziwa.

Hapa ni sokoni ambapo kuna mama mmoja anaonekana kuuza ndizi na pia kuna mzee ambaye amesimama kando yake. Mzee huyu anaonekana kutaka kununua ndizi. Pia kuna watu wengine huko ambao wanatembeatembea wakiwa kwenye shughuli zao na pia inaonekana hapa ni kwa biashara ambazo biashara mingi zinaeda.

Kuna kamkono moja ambako kameshilia ndizi hizi, ndizi hii ni mbichi, na kuna ndizi zingine huko ambazo hazijatoa maganda, ambayo yanatolowa maganda, kutolowa kwa maganda inaanisha kuwa anataka kwenda kupika ndizi hii, na pia ndizi hii inaonekana kabisa kukomaa, ikionekana huenda ikiivishwa inaweza iva vizuri sana.

Kuna ngombe wawili hapa ambao wanaonekana kukamuliwa, watu wawili wanakamua ngombe hawa na ngombe hawa wanonekana kuwa na maziwa sana, ambapo ukiona wamejaza maziwa na wanaendelea kuwakamua, na pia kuna watu wengine huko pembeni ambao hawaonekani wanafanya nini.

Kuna ndizi hapa ambayo bado iko juu ya mti haijakatwa, na pia ndizi hiii inaonekana kabisa imekomaa ambapo mtu anaweza kuja anaezaikata kwenda kuilisha ama pia anaweza chukua aende akaipike nyumbani akale na watoto wake.

Kuna mkono ambayo imeshikilia ndizi hii. Ndizi hii ni mbichi ambayo inataka kupikwa, ambayo mtu ameitoa, ametoa maganda ili aweze kupika. Pia kuna ndizi zingine ambazo hazijatolewa maganda. Sasa anatuonyeshe yenye ametoa maganda kuonekana anatoa maganda kwa zote ili aweze kuzipika.

Kuna ng'ombe hapa ambapo wanakamuliwa na wanakamuliwa kwa kutumia machine ambapo kuna watu wawili hapa ambao wanasaidiana ili maziwa ikishakamuliwa yote wanaitoa mashini ili ng'ombe wasikamuliwe hadi wakakama damu.